Wakulima wameleta mazao yao sokoni, akina mama wameketi juu ya magunia yaliyopakiwa na ndizi huku wakihadithiana wakingoja wanunuzi watakao kuja na magari wabebe ndizi hizo wapeleke katika viungo tofauti vya nchi ya Kenya.

Shambani, mna migomba mingi mirefu yenye matawi mapana ya kijani. Migomba hii imezaa ndizi kubwa za kijani, zinazolisha familia na vijiji, na zingine kuuzwa sokoni pindi zinapovunwa. Mimea hii husaidia kuongeza rutuba shambani, hivi kuzidisha mazao kila msimu.

Nyasi zimefungwa kwenye vitita ili zilishe mifugo kama vile ng'ombe na mbuzi wakati wa mahitaji. Nyasi hizi hupandwa na kuvunwa baada ya miezi mitatu zikiwa na urefu wa futi tatu kutumia tingatinga. Hukaushwa na baada ya hapo kusafirishwa kwa madhumuni ya kiuza na zingine kuhifadhiwa.

Shamba la mahindi limevamiwa na viwavijeshi. Wadudu hawa huvamia mimea wakati wa joto au wakati wa mvua mingi na husambaa kutoka shamba moja hadi lingine kwa haraka kutokana na mayai yaliyotagwa na vipepeo. Husababisha uharibifu unaopunguza mazao na pia kuongeza gharama ya uzalishaji.

Shambani, mna mimea mbalimbali kama vile mahindi na mboga za kiasili kama vile mchicha na mnavu. Ukulima huwezesha wakulima kuvuna mazao yanayolisha jamii, kupeana ajira kwa watu, na vilevile kukuza uchumi. Mwanadada ameinama huku akichuna mboga, ili akalishe jamaa zake.

Shambani mna migomba mingi sana ya ndizi iliyozaa matunda makubwa ajabu. Migomba hii imepandwa nadhifu kwenye foleni na mchanga huu wa zambarau unaashiria kuwa kuna rutuba nyingi inayosababisha mazao mazuri na ya kuvutia.

Migomba michanga, imepandwa kwenye shamba la ekari moja na nusu. Mabomba madogo yamepitishwa katikati ya mimea hii ili kuhakikisha unyenyekevu wa udongo ulio wa maana sana katika kukua kwa kasi kwa mimea. Kuna vikinga vya miti vinavyoonyesha jinsi shamba limegawika.